Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyotawanyika kwenye ardhi, labda kama sehemu ya sherehe ya kilimo, au uchawi. Kuna vitu kama majivu, vipande vya miti, vipande vya chupa, na vitu vingine vinavyofanana na ndizi zilizokaushwa.

Muundo mdogo uliojengwa katika eneo la wazi labda kijijini au shambani katikati ya picha kuna jengo lililo jengwa kwa mbao au matofali yaliyopakwa rangi inayofanana na mbaol ikiwa na paa la bati lililo na rangi ya fedha lango au milango miwili ya bluu inaonekana mbele.

Mtu aliyevalia suti nyeupe ya kinga, barakoa ya gesi, miwani, na glovu za kijani, anatumia kifaa cha kunyunyizia dawa, akilenga eneo la jikoni linaloonekana kuwa na bomba au mahali pa kupikia. Anaonekana kuwa mfanyakazi wa kuondoa dudu au anafanya kazi ya usafi.

Meza nyekundu iliyojaa chupa, makopo na vitu vingine vinavyoonekana kuwa dawa au bidhaa za afya, kuna chupa kadhaa za plastiki nyingine zikiwa na kiowevu ndani na makopo mengi madogo meupe na kijani.

Watu wawili wakiwa karibu na vituo vya kunawia mikono. Mwanamke alie upande wa kushoto amevaa koti jeupe la maabara suruali nyeusi na barakoa akionyesha jinsi ya kunawa mikono.

Kundi la watu wakiwa wamejipanga foleni nje katika eneo la wazi lenye miti. Watu wengi kwenye foleni wanaonekana wameshika mifuko au vitu vingine mikononi. Mbele ya foleni upande wa kushoto, kuna gari jeupe lililobeba mizigo.

Meza yenye vitu mbalimbali vinavyoonekana kuwa vinahusika na tiba asili au shughuli za kienyeji. Kuna chupa kubwa ya plastiki iliyojaa kinywaji cha rangi ya hudhurungi labda dawa ya kienyeji au pombe ya asili.

Eneo la wodi ya hospitali au kituo cha watoto ambapo mtoto mchanga amelala kwenye kitanda cha chuma chenye matundu. Mtoto amefunikwa kwa blanketi dogo la pinki. Mwanamke amesimama upande wa kushoto wa kitanda cha mtoto akimwangalia mtoto kwa uangalifu. Amevaa sweta iliyorembwa.

Kundi la watu, wengine katika tukio la afya au jamii. Ambapo huduma zinatolewa kwa watoto. Kuna mwanamke pengine afisa wa afya au msaidizi ameketi na anashikilia mtoto mdogo. Amevalia jaketi la jeans , fulana ya manjano na kofia ya bluu yenye nebo.

Chupa nne za dawa zilizo funguliwa baadhi yake na kuonyesha vidonge ndani kutoka kushoto kwenda kulia kuna chupa za rifmapin capsule usp 300milligram yenye vidonge vyekundu.

Mtu aliyevalia suti ya bulu ya kufunika mwili mzima, kofia nyekundu, barakoa na vifaa vya kulinda masikio, ameshika kifaa kinachotoa moshi mwingi na moshi huo unafunika sehemu kubwa ya upande wa kushoto wa picha.

Daktari wa meno wa kike akiwa amesimama karibu na mgonjwa wake. Daktari amevaa sare ya bluu, barakoa ya upasuaji na kofia ya bluu kichwani. Mgonjwa mwanaume ameketi kwenye kiti cha meno, amevaa miwani ya machungwa, kwa ajili ya ulinzi na kitambaa cha rangi ya bluu hafifu

Mkusanyiko wa vitu mbali mbali has gourds na chupa ambazo zimepambwa kwa shanga na kamba vitu hivi vinaonekana kuwa vina husiana na utamaduni au mila za jadi. Kuna vitu viwili vikubwa vya maboga.

Mwanaume aliyevaa mavazi kamili ya kinga yenye rangi ya njano ikiwemo suti nzima, kofia, barakoa na glovu za bluu amebeba tangi ya dawa mgongoni na anatumia mfumo wa kunyunyuzia dawa kwenye mimea.

Mwanamke mmoja ameshika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi nyekundu na nyeupe mwanamke mwingine anayewezekana kuwa mgeni au muhudumu wa afya ameshika blanketi au labda vitu vingine wote wamevaa nguo za kawaida.

Daktari wa meno akiwa kazini. Daktari huyo ambaye ni mwanamke. Amevaa sare ya upasuaji za rangi nyeusi, kofia ya bluu barakoa ya bluu na miwani maalum ya kukuza. Anamhudumia mgonjwa ambaye amelala juu ya kiti maalumu.

Shughuli ya upimaji wa afya au uchunguzi wa kimatibabu unaofanywa katika mazingira ya nje labda katika kambi ya wakimbizi au kijiji. Mwanaume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao upande wa kushoto. Amevalia shati la rangi ya zambarau yenye michoro, suruali ya kijivu na kofia ya kitamaduni.

Mwanamke mchanga, mwenye tabasamu, akiwa ameshika balakoa ya kitambaa mkononi mwake, huku wanawake wengine wawili, wakiwa nyuma yake. Yeye ndiye lengo kuu la picha. Ana ngozi nyeusi, anatabasamu la bashasha, na amevaa kitambaa jekundu kichwani.

Wanawake wawili wamesimama kwenye barabara chafu yenye nyumba ndogo zilizojengwa kwa udongo na mabati. Mwanamke wa kushoto amevaa barakoa usoni amevalia koti la buluu na kanga la rangi anashika kipazia sauti na anaonekana akizungumza.

Daktari mwanaume ana ngozi neusi na amevaa koti jeupe la daktari na amevaa barakoa ya rangi ya njanona miwani maalum ya tao iliyowekwa kichwani mwake ambayo madakari wa meno huvaa ili kuona vizuri ndani ya mdomo wa mgonjwa.

Kifungashio cha dawa ya antibiotic katika mfumo wa kimiminika kwa matumizi ya mdomo yenye ladha ya cherry na inatengenezwa na kampuni ya Lidas limited.

Eneo la kliniki ya meno ambapo mgonjwa anapata huduma. Kuna watu watatu kwenye picha. Daktari wa meno amevalia koti jeupe, la matibabu, barakoa ya buluu, kofia ya nywele na ngao ya uso wazi. Anashikilia vifaa vya meno mkononi na anaonekana akimhudumia mgonjwa kinywani.

Eneo la ndani labda kliniki au kituo cha afya ambapo mwanamke mmoja anapokea sindano. Mwanamke huyu aliyepigwa sindano ameketi kwenye kiti. Amevaa topu ya buluu iliyokolea. Kitambaa cha kichwa chenye rangi ya nyekundu.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya, akimshikilia mtoto mchanga. Mwanamke huyo amevaa nguo ya rangi ya kijani na ana tabasamu la upole usoni mwake, akiangalia moja kwa moja kwenye kamera. Anaonekana kuwa na furaha na utulivu.

Wanawake wawili ndani ya chumba. Mwanamke mmoja amevaa nguo ya juu ya rangi ya pinki, sketi ya michoro ya kiafrika, barakoa nyeupe na glovu nyeupe. Anaonekana akifanya kitu au kumpatia huduma mwanamke mwingine.

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye kifaa cha kuchotea maji chenye rangi ya bluu. Mwanamke mmoja amevaa shati la bluu, na kitambaa cha kichwani cheupe akishikilia kifaa hicho na kutoa maji.

Kuna mwanamke mchanga, amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mdomo wake umefunguka, na ndani ya mdomo wake kuna mwanga wa bluu unaonekana, kutoka kwenye kifaa kinachotumika. Anaonekana kuwa na kofia ya shingo, na au sweta ya rangi nyepesi.

Mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mfanyakazi wa afya au mhudumu. Akiwa amevalia barakoa ya bluu na sare nyeupe yenye nebo labda ya taasisi ya afya. Amefunga nywele zake ndefu zilizosokotwa. Mwanamke huyo anashikilia sindano ndogo ya dawa au chanjo mkononi mwake.

Eneo lililoathiriwa na mafuriko na maporomoko ya ardhi. Upande wa kushoto kuna mto uliojaa matope na mbao nyingi zilizong'olewa zikiwemo mizizi mikubwa ya miti. Ardhi iliyo karibu na mto imechimbika na imejaa matope.

Mkono wa mtu mzima ukinyoosha kalamu yenye ncha nyeusi kuelekea kidole cha mtoto, kidole hicho kinaonekana kuwa tayari kimetiwa alama ya wino wa zambarau na mweusi, mkono wa mtoto umevalia nguo nyekundu yenye mikono mirefu.

Jengo lililobomolewa na vifusi. Katikati ya vifusi kuna tinga tinga la rangi ya manjano likiendesha shughuli ya ujenzi ingine kubomoa sehemu nyingine ya jengo. Nyuma ya jengo hilo kuna majengo mengine na mbele yake kuna watu wawili.

Bidhaa mbili, zilizofanya, zilizowekwa kwenye meza. kushoto kuna sanduku la Kibodi. jeupe na manjano. Sanduku limeandikwa, analgesic drug , katikati na lina nafasi ya kuweka your logo juu chini ya sanduku kuna picha ya molekiuli.

Kitu kinajoonekana kama kibuyu kirefu. Ambacho kimefungwa kwa kamba nyeupe na pia kimevaliwa shanga zenye rangi nyekundu na nyeusi katikati yake. Kibuyu hiki kimeunganishwa na kuna kama matone au vitu vinavyo ninginia katikati yake.

Vifurushi kadhaa vya dawa au chanzo ambavyo vimeandikwa Stamaril. Vifurushi hivi vinaonekana kuwa vya chanjo ya homa ya manjano kama inavyoonyeshwa na maandishi kwenye vifurushi.

Muuguzi amevaa sare ya muuguzi za rangi nyeupe na mistari ya buluu na aproni nyekundu; akimpa mtoto mchanga dawa ya matone mdomoni. Mtoto huyo analala akiwa amebebwa na mamake ambaye amevaa fulana ya rangi ya pinki na kofia nyekundu.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa, SlowFe. Kifurushi hicho kina rangi ya waridi na nyeupe. Juu ya kifurushi, kuna maandishi yanayosomeka, gentle to your system . Na chini yake #Doctor Recommend . Jina la bidhaa SlowFe.

Eneo lililoadhiriwa na mafuriko au karibu na maji mengi labda mto au ziwa ambapo vijiji ziko kando yake . Maji yana rangi ya kahawia kuashiria udongo au matope. Kuna boti tatu ndefu zikiwa zimejaa watu . Boti ya mbele upande wa kushoto unaonekana ukiwa na watu wengi .

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wakiwa wamekusanyika nje chini ya hema au eneo lenye kivuli. Wengi wa watu hawa, wamevaa fulana za rangi ya bluu nyepesi au vest zenye nembo mbalimbali, ikionyesha kuwa wanaweza kuwa wanashiriki katika shughuli maalum au kampeni fulani.

Mwanamke mgonjwa wa meno, ameketi kwenye kiti maalum cha matibabu ya meno. Daktari wa meno ambaye sehemu yake inaonekana nyuma, anatumia kifaa maalum cha bluu chenye mwanga kuangaza mdomo wa mgonjwa.

Muuguzi amevalia sare za kazi akimchoma shindano ya chanjo mtoto mchanga. Baba wa mtoto amekaa kwenye kiti akimshikilia mtoto wake kwa utulivu. Baba huyo amevaa barakoa nyeupe usoni.

Chupa au container ndogo yenye rangi majano na kifuniko mweupe. Kwenye lebo majano kuna picha ya miti mikubwa yenye majani mabichi. Juu ya picha kuna maandishi nyeusi yanayosomeka Mwarubauni herbal drink .

Tukio la tiba ya viungo au ukarabati. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba amevaa koti jeupe la kiofisi na amepiga magoti kwenye mikeka ya rangi mbalimbali. Anamshika mwanamume ambaye pia amepiga magoti kwenye mikeka.

Chupa ndogo ya dawa nyeupe ambayo imeandika Ibuprofen kwa herufi kubwa nyeusi mbele yake, chupa hiyo ina kofia nyeupe na label yenye maelezo mengi madogo kama vile namba ya kitambulisho.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya au muuguzi amevaa kofia ya bluu na barakoa inayoshushwa chini ya kidevu. Amevalia koti la kijani kibichi. Anashika mtoto mchanga aliyefungwa kwenye blanketi ya bluu lenye michoro meupe na nyekundu.

Kundi la visanduku sita, vya dawa au virutubisho vya lishe vikiwa vimepangwa kwa mpangilio maalum, wenye uso mweupe visanduku hivi vina ukubwa la muundo Sawa lakini vina rangi tofauti na majina tofauti.

Muuguzi mwanume akimpa chanjo mtoto, muuguzi amevaa nguo nyeupe barakoa ya buluu na glavu nyeupe, anashikilia sindano na anajiandaa kumchoma mtoto mguuni, mtoto mchanga ameketi kwenye paja la mama yake.

Daktari wa meno akiwa na mgonjwa, daktari ambaye amevaa sare ya bluu, glavu za bluu na taa kichwani amesimama karibu na mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha meno. Daktari anashika kifaa cha meno.

Mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya akiwa ameshika sindano na chupa ndogo ya chanjo au dawa ana ngozi nyeusi anaonekana amekomaa na anatazama moja kwa moja kwenye camera

Shughuli inayofanyika katika kituo cha afya au kiliniki. Kuna wanawake wawili katika sehemu ya mbele ya mwanamke wa kwanza ambaye mgongo wake unaonekana wazi. Amevalia nguo nyeusi yenye maua ya rangi ya chungwa na anahirini kubwa la duara masikioni.

Chupa ndogo ya kioo yenye mfuniko wa waridi na kofia ya chuma ambayo inaonekana kuwa chanjo. Lebo iliyo kwenye chupa inasomeka poliomyeletis vaccine type 1, 2 and 3 na jina la biashara ni Poliomac . Pia kuna alama ya VVM7.

Chumba cha upasuaji, Operating theatre katika hospitali ambapo timu ya madaktari au wataalamu wa afya wanafanya upasuaji au utaratibu wa matibabu. Wote wako katika wamevaa sare ya upasuaji yenye rangi ya kijani kibichi.

Mikono miwili yenye rangi nyeusi ikishika chupa mbili ndogo za dawa au chanjo, chupa hizi zina rangi nyeupe na zina vifuniko vya rangi vyekundu na kijivu, juu ya chupa kuna maandishi meusi ingawa hayaonekani vizuri kutokana na ukubwa wa picha.

Kifurushi cha dawa kiitwacho MMR II ambacho ni chanjo ya virusi vya sarua matumbwi na rubela kwenye kifurichi hicho kuna sanduku jeupe lenye lebo ya MSD na majina ya chanjo.

Daktari mwanaume akimchunguza sikio mwanamke. Daktari anatumia kifaa cha matibabu labda otoskopu. Mwanamke huyo amekaa na anaonekana kumtazama daktari kwa makini wakati wa uchunguzi.

Eneo la nje pengine nchi kavu, lenye vichaka na mti mmoja kubwa katikati, bingu inaonekana ikiwa na mawingu mweupe yalioliotawanyika, kinachovutia zaidi katika picha ni kundi kubwa la nzige.

Jengo labda nyuma au duka likiteketea kwa moto mkubwa, moto mkali wenye rangi ya machungwa na njano unachoma jengo lote ukitoka kwenye paa ya madirisha, maili ya moto ni mikubwa na inaenena kwa kasi.

Sanduku la bidhaa ya matibabu, lililopigwa picha mbele ya usuli mweupe. Sanduku lina rangi ya chungwa na nyeupe. Na limeandikwa, MYADERM CBD PAIN CREAM , kwa herufi kubwa. Pia kuna maelezo mengine muhimu kama vile double strength .

Mfanyakazi wa afya ambaye ni mwanamke akimchonga sindano mtoto mchanga mwanamke ambaye anaweza kuwa mama wa mtoto huyo ameshika mtoto huyo. Watu wengi wamesimama nyuma yao wakiangalia. Mazingira ni ya ndani labda cliniki au hospitali na kuna rafu zilizojaa faili na vitabu nyuma yao.

Kundi la watu wazima likiwa limekisanyika katika eneo la wazi. Labda kwa ajili ya mkutano, mafunzo, au majadiliano ya jamii. Watu wamekaa katika duara au nusu duara, baadhi yao wakiwa wamekaa kwenye viti, benchi au chini.

Vifaa vya matibabu vilivyowekwa kwenye meza nyeupe , kitu kikuu kilicho mbele ni chupa ndogo iliyo na kiowevu cha rangi ya hudhurungi na imefungwa na kifuniko cha kijani. Chupa imeandikwa measles , rubela, mumps .

Mtu akiwa amevalia mavazi kamili ya kujikinga, personal protective equipment . Ambayo ni suti nzima ya rangi ya buluu, miwani maalum ya kujikinga macho na barakoa ya gesi ilivyo na vichungi viwili vyeupe.

Vifaa vya matibabu hasa chanjo au sindano. Katikati ya picha kuna chupa ndogo ya kioo, yenye lebo inayosomeka, single dose 0.5ml, measle, mumps, rubella vaccine . Chanjo ya kipindipindu, matumbwi na rubella. Ndani yake kuna kiowevu cha rangi ya njano kahawia.

Watoto wawili labda shuleni au katika kituo cha jamii wakiosha mikono yao. Kuna ndoo kubwa nyekundu, iliyowekwa juu ya stendi ya chuma, ambayo ina bomba ndogo la maji chini yake. Ndoo hiyo inaonekana kutumika kama kituo cha kunawa mikono.

Mwanamke mzee mwenye tabasamu pana anaonekana mwenye furaha akifua au kuosha kitu kwenye beseni la zege. Amevalia kitamba cha rangi ya zambarau hafifu kichwani shati jaupe la ndani na fulana ndefu ya kijani kibichi. Mikono yake imeonekana kua na maji mengi.

Chupa mbili ndogo za kioo kila mmoja ikiwa na kishikio cha bluu. Hizi ni chupa za chanjo. Chupa ya mbele iliyo wazi zaidi ina lebo nyeupe yenye maandishi yanayosomeka one single dose zero point five ml .

Jumba la meno ambapo madaktari wawili wanampatia mgonjwa huduma . Mwanamke ambaye ni mgonjwa amelala kwenye kiti maalum cha meno na amefunikwa kwa kitambaa cha bluu. Madaktari wote wawili wamevaa miwani nyeupe barakoa na miwani ya kujikinga.

Kifurushi cha dawa kinachoitwa Stamaril ambacho ni chanjo dhidhi ya homa ya manjano yani yellow fever vaccine life kifurishi hiki ni chenye rangi ya bluu na nyeupe kina maandishi Stamaril.

Mkono uliovaa glavu ya kijani ukishika chupa ya chanjo na sindano. Chupa ya chanjo imeandikwa M-M-R kwa herufi kubwa na chini yake kuna maelezo measle mumps na rubella virus vaccine live . Sindano linaonekana kuwa tayari kutumiwa

Eneno la mapokezi au kusubiri ndani ya jengo kuna counter ndefu yenye rangi ya kahawia iliyokolea na sehemu nyeupe mbele yake ambapo kuna nembo inayosomeka dental care kwa herufi nyekundu na nyeupe.

Muuguzi ama daktari mwanamke, ana sare ya buluu na ana stethoskopu shingoni akimchunguza mtoto mchanga. Mtoto huyo yuko ndani ya incubator ya kioo na anaonekana ana waya au mirija iliyounganishwa mwilini.

Mikono miwili ikiwa imeshikana kwa upole. Mkono mmoja unaonekana kuwa wa mtu mwenye ngozi nyeusi na unaweza kuwa wa mgonjwa au mtu anayehitaji msaada. Mkono huu haujafunikwa na glavu. Mkono mwingine unaoshikilia mkono wa kwanza umevaa glavu nyeupe.

Chupa ya dawa au virutubisho yenye rangi ya waridi laini na kifuniko chenye rangi sawa. Imeandikwa she need Folic acid and Iron kwa herufi kubwa. Chini ya maandishi haya kuna orodha ya faida za bidhaa kama vile boosts energy

Barabara iliyojaa maji ya mafuriko, lori kubwa na gari ndogo aina ya pickup nyeupe yanaonekana yakijaribu kuvuka maji. Sehemu ya barabara imefunikwa kabisa na maji, kushoto kuna miti na ishara za barabarani na kulia kuna jengo na uzio mweupe.

Muuguzi au mwanamke akimpa mtoto mchanga sindano. Mwuguzi amevaa sare ya rangi ya buluu na amevaa barakoa. Anashika mkono wa mtoto mchanga na kumchoma sindano kwenye bega. Mama wa mtoto ambaye pia amevaa barakoa amemkumbatia mtoto wake na kumtuliza.

Mtu, labda mfanyikazi wa afya au kudhibiti wadudu akiwa amevalia vazi la kinga ikiwemo barakoa na kanzu nyeupe akitumia dawa ya kunyunyizia. Anaonekana akifanya kazi katika eneo lenye rundo la takataka au bidhaa zilizopangwa ovyo.

Mtaalamu wa physiotherapy akimfanyia mgonjwa mazoezi ya miguu. Ni mwanaume na ana ndevu fupi na amevaa shati ya kijivu yenye nembo ndogo upande wa kushoto wa kifua ambayo inaonekana kuwa nembo ya Upataini Physiotherapy kama inavyoonekana kwenye picha nyingine.

Daktari au mtaalamu wa afya amevaa koti la rangi ya blue hafifu, maski na glavu aki mhudumia mgonjwa. Mgonjwa ameketi kwenye kiti Cha hospitali, daktari anaonekana akichunguza kichwa au uso wa mgonjwa.

Eneo la wazi labda kampi au makazi ya muda yenye udongo mwekundu. Kuna watu kadhaa wakiwemo watoto na watu wazima na wengine wamevalia nguo la kitamaduni. Jambo la lilnalotekelezwa ni huwepo wa mikokoteni na taa iliyojaa maji au vinywaji vingine visivyohifadhiwa

Watoto wawili wakiwa amevalia fulana za njano na barakoa wakinawa mikono kwenye kituo cha kunawia mikono za saruji kilicho nje, mtoto aliye mbele amevalia begi la bluu mgongoni na anaonekana akinawa mikono yake chini la bomba la maji.

Watu wawili wanaume wakiwa wmevalia mavazi maalumu ya kujikinga yenye rangi ya manjano wamevaa barakoa maalum zinazofunika uso mzima na kofia wanaonekana wakijishughulisha na kemikali au vifaa vya viwandani.

Eneo la kliniki ya meno, ambapo daktari wa meno, mwanamke, anamhudumia mtoto mdogo. Daktari amevaa sare nyeupe, kofia na nywele, na barakoa. Anashikilia mfano wa taya, au mdomo wa kuchezea, na anajadili kitu na mtoto huyo.

Mwanaume ambao anaonekana kuwa mtaalamu wa mahabara au daktari ameketi kwenye meza akifanya kazi katika mazingira ya yanayoonekana kuwa mahabara au clinic. . Amevaa koti jeupe la mahabara na na gloves nyeupe mkononi.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mama mpya akishughulikia mtoto mchanga aliye ndani ya kitanda kidogo cha hospitali, mwanamke huyu amevaa kofia ya kulala ya rangi ya kahawia inayong'aa shati la mikono mifupi la rangi nyeusi.

Chumba cha hospitali. Kwenye picha, kuna wagonjwa wawili. Mgonjwa wa kwanza amelala kwenye kitanda chake akiwa amefunikwa na blanketi nyeupe na mwili wake mwingi hauonekani. Mgonjwa wa pili amekaa kwenye kitanda chake, akishika kichwa chake kwa mikono miwili.

Eneo la ajali mbaya barabarani ambapo lori la kubeba mafuta limeanguka na kuwaka moto , lori hilo jeupe lenye neno danger petrol linaonekana limeanguka ubavuni na mzito mweupe na mweusi unatoka kwenye lori lingine lililowaka moto upande wa kulia.

Eneo la matibabu ya meno au upasuaji mdogo ambapo kuna madaktari na wafanyikazi wa afya watatu, wote wakiwa wamevalia mavazi kamili ya kujikinga PPE ya rangi ya bluu, hii ni pamoja na magauni, barakoa na kofia na ngao za uso.

Eneo la barabara lililofunikwa na maji mengi ya mafuriko yenye rangi ya kahawia. Hii inaashiria kuwa barabara imepitika na shida kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Watu wawili wanaonekana wakijaribu kuvuka maji hayo kwa kutumia pikipiki.

Eneo la kliniki ya meno ambapo mgonjwa anahudumiwa na wataalamu wawili wa meno, mgonjwa amelala chali kwenye kiti cha meno, mdomo wake ukiwa wazi, daktari wa meno mwanaume amevaa sare ya bluu iliokolea barakoa nyeupe na glavu za bluu.

Kundi la watu wanaume na wanawake wakiwa wamevalia sare zinazofanana, pengine wakiwa katika utume wa afya au misaada wote wamevaa kofia za buluu, fulana za buluu na fulana za mikono mifupi zizizo na mikono.

Tukio la chango au kutoa huduma ya afya nje. Mwanamke ameketi kwenye kiti chekundu. Amevaa top nyeusi na sweta ya rangi mbili; nyekundu na nyeupe, pamoja na suruali yenye mistari za zambarau.

Watoto watatu wakiwa wamekaa pamoja, wakitabasamu kwa furaha, wako katika mazingira ya nje, labda katika kijiji au msituni, huku miti ikiwa nyuma yao. Watoto hao wanatabasamu na wanaonekana wenye afya njema.

Mwanamume aliyevalia mavazi ya kitamaduni ya kimasai ikiwemo shuka nyekundu na bluu na shanga nyingi shingoni. Amevaa barakoa ya rangi ya bluu, amelegeza mkono wake wa kushoto na anaonekana kuwa anapokea sindano.

Mgonjwa wa kike, ameketi kwenye kiti cha meno, akiwa anapata matibabu. Daktari wa meno amevalia koti jeupe, na daktari na barakoa. Anashika vifaa vya meno na kumtibu mgonjwa. Upande wa kulia, kuna msaidizi wa daktari.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali au zahanati, mgonjwa huyo ni mwanaume, amevaa fulana ya rangi ya udongo na suruali ndefu ya kijani kibichi. Amevaa bandeji au kitambaa cheupe kichwani, anaonekana amelala chali, akitazama upande.

Daraja lililoharibiwa na mafuriko chini ya daraja kuna maji mingi ya rangi ya kahawia yaliyotiririka na pande zote mbili za daraja kuna udongo na takataka za miti zilizochimbwa na nguvu za maji. Juu ya daraja kuna kundi kubwa la watu.

Mkono wa mtu mweusi ikichukua vidonge vya rangi ya dhahabu vinavyofanana na viritubisho vya mafuta ya samaki au vitamin E. Mkono moja unashika chupa ya wazi yenye vidonge hivyo huku mikono mwingine ukiwa umefunguka ikipokea vidonge viwili.

Mtu mmoja ambaye amevaa fulana nyekundu. Akijishughulisha na usafi nje ya jengo. Mtu huyo ameinama akishika kijiko au kifaa na ndoo nyekundu ya maji au ya taka ipo karibu naye. Inaonekana kama anafanya usafi wa eneo hilo.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakiwa kazini katika kliniki ya meno. Kushoto kuna mwanaume aliyevalia mavazi ya daktari wa meno ya rangi ya buluu iliyokolea, barakoa ya buluu na miwani ya kujikinga. Ameketi na anaonekana akimhudumia mgonjwa ambaye amelala kwenye kiti.

Eneo la daktari wa meno, kuna watu watatu kwenye picha. Daktari mmoja wa meno na msaidizi wake pamoja na mgonjwa wa kiume. Kushoto kuna daktari wa meno wa kike, mwenye miwani maalum ya kukuza macho na barakoa ya buluu .Amevaa glavu nyeupe na koti la buluu na matibabu.

Kundi kubwa la panzi wakiruka wakiwa wametawanyika hewani juu ya msitu wenye miti na majani mengi ya kijani. Mbele ya msitu kuna mtu mmoja mwanamume amesimama. Ameinua mikono yake kama ishara ya kuzuia au kutaharuki.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu akiwa amevaa shati la kijivu na jeans . Ana nywele zilizosokotwa ambazo zimefungwa vizuri. Ana tabasamu la KiAfrika na anaonekana kuwa na furaha. Amevaa shati la kijivu lenye nembo ya kijani kibichi na nyekundu upande wa kushoto wa kifua.

Tukio la kutisha la ajali na moto. Pengine ni lori la mafuta au gari lingine lililowaka moto. Nyuma ya picha kuna moshi mweusi mzito unaopanda juu angani ukitoka kwenye moto mkubwa unaoonekana katikati ya picha.

Watu wawili, mwanamke na mwanaume wamesimama mbele ya choo cha nje chenye rangi ya bluu na maandishi fresh life na nebo ya jua. Wote wawili wanatabasamu. Mwanamke amevaa nguo ya kitamaduni au ya kawaida ya rangi ya bluu iliyokolea.

Daktari wa meno, mwanaume, akimchunguza macho mgonjwa wake, mwanamke. Daktari ameketi upande wa kushoto, na amevaa nguo nyeupe, za maabara. Anatumia machine maalum, na ya kumchunguza macho. Mgonjwa ameketi upande wa kulia.

Chupa ndogo ya kioo yenye dawa ndani yake. Chupa hii ina kishikio cha bluu juu yake. Kwenye label nyeupe ya chupa, jina la dawa limeandikwa kwa herufi kubwa na wazi, M-M-RvaxPro . Chini ya jina kuna maelezo zaidi yanayosema, powder for suspension for injection in pre-filled syringe .

Bidhaa mbalimbali za dawa au viturubisho vya lishe, vikiwa vimewekwa kwenye sehemu yenye mandhari ya zambarau na kijivu, bidhaa zilizopo ni kama zifuatazo, Supermax Tablets , hizi zinaonekana kuwa viturubisho vya lishe au dawa za kuongeza damu.

Muuguzi wa kike mwenye ngozi nyeusi, amevaa nguo za bluu au kijani kibichi akimshika mtoto mchanga aliyelala kwenye kitanda cha hospitali. Muuguzi anaonekana akimfunika mtoto huyo kwa blanketi dogo jeupe yenye vitonde vya rangi ya waridi.

Mkulima mwanamume akiwa katika shamba laki akipiga dawa la kuuwa wadudu au maguu. Amevaa kofia la hood , shati la mikono mirefu na kaptura ya rangi ya waridi. Amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa chenye rangi ya kijani buluu.

Wodi ya hospitali, wodi imejaa wagonjwa wengi, walio kwenye vitanda. Kuna mtu mmoja, ambaye yuko mbele, amelala kitandani na ana jeraha kwenye mguu. Juu yake, kuna dawa za dripu zilizotundikwa

Kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wakisubiri au wakishughulikiwa katika eneo la nje labda la huduma za jamii au chanjo. Katika sehemu ya mbele, kuna mtu ameketi anaonekana kama mwanaume akishughulika na karatasi na kalamu kwenye meza ya mbao.

Mwanamke mchanga mwenye tabasamu akisimama nyuma ya dawati ya mapokezi katika kituo cha afya ya meno. Ni mweusi. Anatabasamu nzuri na anaonekana kuwa mfanyakazi wa mapokezi. Amevalia fulana yenye mistari meupe na kijivu. Ana nywele zilizofungwa nyuma.

Mkono wa mtu ukishika chupa ndogo ya chanjo. Chupa hii na zingine tatu zinazo fanana pamoja na sanduku kubwa nyuma zote zimeandikwa measles mumps and rubella a virus vaccine live mmr 2 maelezo mengine kwenye chupa na sanduku yanataja Mark & Co.

Daktari wa meno akimuhudumia mgonjwa akisaidiwa na msaidizi wake. Daktari aliyevalia koti jeupe la daktari na barakoa, anatumia vifaa vya meno kumchunguza mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kiti cha meno, msaidizi wa daktari amevaa sare ya buluu na barakoa.

Kundi la watu wanaume na wanawake wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za taulo za kike na bidhaa zingine zinazohusiana. Watu hao wameshikilia mabango yenye ujumbe mbalimbali ikiwemo kauli zinazohusiana na hedhi na kuelewa hedhi.

Mtu ameketi kwenye kitanda kilichofunikwa na kitambaa chekundu. Akiwa amezungukwa na vitu vingi vinavyoonekana kutumika, katika shughuli ya kimila au kienyeji. Vitu hivyo ni pamoja na pembe za wanyama.

Watu watatu, wawili wakiwa wamevalia barakoa wakiwa ndani la jengo ambalo linaonekana kuwa nakala au jumba cha kuhifadhi bidhaa. Mwanaume aliye katikati amevaa koti jeupe la maabara au la daktari nna barakoa ya rangi ya bluu.

Kambi kubwa yenye makazi ya muda au hema nyingi labda kambi ya wakimbizi au watu waliokimbia makazi yao. Katikati ya picha kuna kitu kinachoonekana kama tangi la maji dogo au chombo kingine chenye umbo la silinda. Kimewekwa juu ya meza ndogo ya mbao au kigoda.

Wazima Moto wawili wakiwa katika eneo la wazi wakishughulikia Moto mkubwa unaonekana nyuma Yao. Moto umeonekana ukiteketea nyasi ndefu, wazima moto wote wawili wamevalia mavazi maalum ya manjano yenye mikono mirefu.

Chupa ndogo ya chanjo ambayo mara nyingi hutumika katika huduma za afya kwenye lebo nyeupe ya chupa imeandikwa wazi MLR vaccine juu. chini yake imefafanuliwa ni chanjo ya magonjwa gani.

Kundi la wanawake wakiwa wamekusanyika nje, chini ya mti, labda kwa ajili ya mkutano wa afya au masomo ya uzazi. Mbele ya picha kuna mwanamke mjamzito amelala chali juu ya kitanda au mkeka. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mhudumu wa afya au mkunga wa jadi, amevaa nguo ya bluu na ameinamia juu ya mwanamke mjamzito.

Mfanya kazi wa afya amevaa koti la bluu na barakoa nyeupe akimchoma sindano mtu mzee mwanaume begani. Mwanaume huyo ameketi kwenye kiti cha plastiki amevaa kofia na shati jeupe nyuma yao kuna mabango mbali mbali yaliyo bandikwa kwenye ukuta.

Chupa tatu tofauti za vuturubisho vya vitamin d 3 vikiwa vimewekwa kwenye sehemu yenye rangi ya kijani kibichi yenye mchoro na nyota au milia yote ni virutubisho vya vitamin d 3 lakini kutoka makampuni tofauti na Kwa aina tofauti za matumizi.

Mkulima akipulizia dawa kwenye shamba la viazi au zao lingine la majani. Mkulima huyu, amevaa mavazi maalum ya kujikinga. Kofia pana iliyoambatana na kitambaa kinachofunikwa shingo na uso.

Mazingira ya kituo cha afya au eneo la huduma ya jamii tunaona watu wawili mmoja aliyeketi nyuma ya meza akivalia sare nyeupe na blu na ana barakoa usoni na pia amevaa miwani ya jua kichwani.

Wanawake wawili katika mazingira yanayoonekana kuwa kituo cha tiba au viungo. Mwanamke wa kwanza ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa tiba na viungo amevalia shati la bluu na ana kitambulisho wa shingoni.

Tangazo la biashara kwa bidhaa inayoitwa Siha Headache Solution. Kuna picha tatu za watu wazima, wakiwa wameshika vichwa vyao, kuashiria maumivu ya kichwa. Pia kuna picha moja ya kielelezo cha ubongo, na maumivu ikionyesha matatizo ya kichwa.